Hiki ni kieneo kikubwa ama kituo kikubwa cha umeme. Kuna miundo mirefu ya metali .Vizuizi vya umeme na nyaya nyingi zilizonyooshwa mbali. Hiki ni kituo ambacho kinaonekana kusambaza umeme.

Hili ni eneo kubwa ya kuzalisha au kusambaza umeme. Lilicho katika eneo la wazi, likizungukwa na vilimo au milima. Jengo kuu la kituo linaonekana kuwa dogo kulinganisha na miundombinu mingine kama vile nyaya za umeme na nguzo refu zinazoonekana kuelekea vilimani.

Hii ni kituo kikubwa cha kupokelea au kusambaza umeme ambacho kina miundombinu ya chuma, yenye nguzo refu na nyaya nene za umeme , kinaonyesha mtandao changamano wa usambazaji nishati .

Hili ni eneo la wazi ambalo liko na taka inaonyesha mazingira yamehifadhiwa vibaya na watu wameweka viungo vya plastiki kwenye eneo hili. Kwa umbali kunaonekana kuwa na miti ambayo inaonekana haijaangaliwa kwa utaratibu.

Vifaru wawili wako kwenye jangwa wanaonekana wakikula nyasi. Mbele yake pia, kunaonekana kuna miti mirefu na pia wanyama wengine. Anga ni safi na pia mwanga ni wa kutosha.

Hii ni mazingira ambapo kunaonekana hakujahifadhiwa vizuri. Maji yanayoonekana kuwa chafu imesimama na pia pale juu kunaonekana kukiwa na barabara ambapo gari zinaenda mahali tofauti tofauti. Watu pia wanatembea kando ya barabara wakienda shughuli zao.

Hapa kunaonekana kuwa na mbuni mkubwa akiwa amesimama kwa uzuri katika eneo la asili lenye nyasi na miti ya nyuma. Anaonekana katika makazi yake ya asili, labda hifadhi ya wanyamapori. Anaonekana akiwa ameinama, labda akila nyasi.

Soko hili linaonekana kuwa na bidhaa mbalimbali kama viazi, viazi tamu, nyanya, mboga, mayai na vitu zingine mingi . Watu wanaonekana kwa mbali labda wakiuza na wengine pia wakitembea kando ya barabara.

Hapa kunaonekana kuwa na rundo kubwa la taka la plastiki ikionyesha mazingira yaliyochafuliwa. Kando yake kuna mtu ambaye amesimama akiangalia rundo la taka. Hii inaonyesha usimamizi mbaya wa mazingira ya rasilimali ya asili.

Hili ni kundi la watu ambao wamepanga laini na ni wanawake na watoto wakiwa wamesimama pamoja na ukaribu. Baadhi ya watoto wamebebwa mgongoni mwa mama zao. Hii inawakilisha jamii inayoweza kuhusika na masala ya mazingira ikilingana na kitendo cha uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili.

Hii ni mazingira yaliyoharibiwa. Mfereji au mkondo uliojaa takataka na uchafu mwingi unaonekana. Kando ya mkondo huo kuna mirundo ya taka na nguruwe wanaotafuta chakula katikati ya takataka karibu na makazi yasiyo rasmi. Hii ni taswira ya wazi ya uchafuzi wa mazingira.

Hapa ni jagwani ambapo panaonekana pana nyasi ya majani. Mbele kabisa kunaonekana nyumba mingi na pia kuna mlima kwa mbali. Anga ni safi na la samawati.

Hili ni kundi la pundamilia. Hawa pundamilia wamesimama kwenye barabara ya udongo kwa savana. Nyuma, kuna mji inayoonekana mbali na hii ni taswira ya hifadhi ya mazingira ikilingana na kitengo cha uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa raslimali ya asili.

Hili ni eneo zuri, la asili lenye ziwa kubwa au bwawa. Kuna ardhi na mimea upande wa pili na mawingu yakionyesha kwenye maji.

Hii ni maporomoko ya maji safi, mazuri sana, yakimwangika juu ya miamba na mimea mingi ya kijani. Hii inaonyesha raslimali asili muhimu ya uhifadhi wa mazingira, na usimamizi wa raslimali asili.

Nyumba ya kifahari inaonekana kuwa na mwonekano mzuri ikiwa katikati ya maji. Labda ni chumba cha kulala cha wageni nchini Kenya ama ya mtu binafsi.

Hili ni kundi la wanafunzi na pia watu wazima ambao pengine ni walimu wao. Wanaonekana wamekusanyika nje katikati ya miti wakiwa na tabasamu na wameinua mikono zao juu wengine wakiwa wameshikilia miti.

Watu wawili wanakusanya takataka kwa bidii. Wanajaza mifuko mikubwa na chupa za plastiki kutoka kwenye eneo chafu. Hii inaonyesha juhudi ya uhifadhi wa mazingira.

Punda milia wawili wanaonekana wakitabasamu huku wakiwa wanaangalia upande moja labda wanaangalia jambo Fulani. Wanaonekana kwenye eneo wazi na pia nyuma Yao kunaonekana pia majumba makubwa labda jijini.

Hii ni treni inayopita juu ya daraja. Ina rangi nyekundu na kijivu au nyeupe, ikionyesha muundo wake wa kisasa na wenye nguvu. Inaonekana kua treni ya abiria au mizigo ikisafiri kwa kasi.

Hawa ni simba wawili wa kiume wakiwa katika mazingira ya wazi pengine savanna au nyika. Simba hao wana manyoya marefu yanayoashiria ukomavu wa nguvu. Simba wa mbele anaonekana akiwa amesimama au anatembea taratibu akitazama mbele kwa umakini.

Twiga analishwa chakula na mwanaume, na anapokea chakula kutoka mkono wake. Anaonekana kuwa mrefu sana na shingo yake ndefu, ikiwezesha kufika juu. Ngozi yake ina muundo wa kipekee, wa madoa ya kahawia na manjano kama ilivyo kawaida ya twiga.

Simba wawili ambao wanaonekana wamekomaa wamesimama kwenye nyasi au savanna. Mmoja ametazama mbele kwa umakini, huku kichwa yake ikiwa imeinuliwa kidogo. Simba wa pili yuko nyuma na kushoto kidogo, anaonekana akitazama upande ule ule au upande tofauti. Rangi zao ni za kahawia ya dhahabu.

Mtu anaelekea kwenye mtumbwi katika mto safi unaopita katikati ya jiji. Kuna daraja la kijani juu ya mto, huku majengo marefu yakiwa nyuma. Mazingira haya yanaonyesha juhudi ya kuhifadhi mazingira na rasilimali ya asili katika mji.

Huyu ni simba wa kike akiwa amelala kwenye kifuatika kijani, akitazama upande wa mbali. Katika nyuma kuna mji mkubwa wa majengo ya kisasa, yanayo onekana wazi. Hali ya anga ni ya wazi na jua likiwa limeangaza.

Huyu ni nguruwe mwitu akitembea kando ya uzuio wa chumba chake cha mwonyesho wa hifadhi. Nguruwe huyu anaonekana akichunguza mazingira yake na anaonekana kuwa na afya nzuri huku akiguswa na matawi ya majani. Uzuio hii inalinda wanyama kutokana na hatari za nje.

Hawa ni wafanyakazi wa mazingira wakiwa wamevalia sare za kazi na buti za raba wakiskuma mkokoteni uliosheheni takataka nyingi zilizo oza. Wanaonekana kuwa kwenye soko au eneo la wazi. Huku watu wengine wakipita karibu. Hii ni shughuli ya usafi wa mazingira kwa ajili ya uhifadhi wa raslimali na afya ya jamii.

Mfanyakazi anaonekana akiwa katika shughuli za usafi akikusanya taka karibu na mto. Amevaa mavazi ya kujikinga akiwa na koti la mvua na kofia ya usalama. Katika mandhari hii, mazingira yanaonekana kuwa na uchafu na mfanyakazi huyu anachangia kwa bidii katika kuhifadhi mazingira hayo na kuhakikisha usafi wa mtaa.

Miti mirefu yenye majani ya kijani kibichi inaonekana katika sehemu ya mandhari ya asili au mazingira ya kijani. Kuna majumba madogo kwa mbali, kwa nyuma, yaliyotengenezwa kwa nyenzo vya asili kama vile mbao. Umaeneo haya yanaonekana kuwa sehemu ya mapumziko au kambi, na mandhari hiyo inaonekana tulivu na ya asili.

Hawa ni watu watatu ambao wanaonekana wakitembea kwenye mlima au eneo la wazi wakiwa na mavazi ya michezo. Hii inaonyesha shughuli ya matembezi au kupanda mlima ambapo washiriki wanajivunia mazingira ya asili yanayowazunguka. Watu hao wamevaa viatu vya mchezo, miwani na mabegi, ishara ya kuwa wanajiandaa kwa shughuli ya nje inayohusiana na mazingira.

Hii ni mandhari ya asili ya kijani kibichi ambapo kuna mto mdogo unaopita katikati ya maelekezo ya mlimani. Eneo hili linaonekana kuwa sehemu ya hifadhi ya asili au mbuga la wanyama na kuna miti ya kijani kibichi inayozunguka eneo hilo. Hii inaonyesha uzuri wa kuhifadhi mazingira ya asili ikionyesha jinsi ya mazingira haya yanahitaji kuhifadhiwa.

Basi linaonekana la kisasa ambalo limeegeshwa la abiria na linafanana na mabasi yanayotumika kwa mfumo wa bus rapid transit au mabasi mengine makubwa ya usafiri wa umma ikisimama na watu wanasimama kando yake na wengine wakitembea.

Hapa ni nchini Kenya ambapo panaonekana kuwa na basi dogo la abiria na zingine, ambalo linaonekana kama matatu au shuttle nchini Kenya. Hii inaashiria uwakilishi suala wa ajili, magari yaliyoharibika au hata sanaa kwenye magari ya usafiri ya umma nchini Kenya.

Hiki ni kituo cha barabara ambapo kuonaonekana gari tofauti zikielekea jijini, pia kuna kibango ambacho kimeandikwa Pangani na pia kando yake kunaonekana kuwa na basi ambayo iko na michoro tofauti. Hii inaonyesha uzuri wa mazingira na pia barabara ni safi.

Hii ni barabara yenye magari mengi ,ambazo zinaonekana kuwa na shughuli tofauti tofauti. Kando ya barabara, kuna miti ambayo inaonekana kua kwa hali nzuri, na hali ya anga pia inaonekana kuwa safi. Hii inaonyesha maeneo ya mji ambayo iko na shughuli tofauti tofauti.

Hapa kunaonekana kuwa eneo la mabasi au sokoni ambapo watu wanatembea kuelekea kwa eneo tofauti tofauti wengine wakipanda magari ili kwenda maeneo yao. Hizi gari zinaonekana kuwa na michoro mingi ambayo ni ya samawati. Watu wa mjini wanaonekana kufanya biashara zao.

Barabara kuu ina msongamano mkubwa wa magari ikiwemo lori ya mafuta na basi. Reli ya treni zipo karibu zikionyesha makutano ya barabara na reli. Pia kuna watu wakitembea ikionyesha shughuli za mijini katika usafiri wa uma.

Hapa ni eneo la barabara ambalo linaonekana magari kuenda eneo tofauti tofauti. Pia pale mbele kuna njia ya watu kutembea ambayo ni ya rangi ya samawati. Barabara inaonekana kuwa imetunzwa vizuri.

Kituo cha kijiji kunaonekana kukiwa na gari mingi tofauti tofauti mabasi, gari za kibinafsi, pikipiki ambazo zinatembea kuelekea mahali tofauti. Pia kunaonekana polisi wa trafiki akijaribu kuhakikisha usalama katika barabarani. Kando yake pia kuna mti mkubwa wa kijani kibichi.

Hapa ni eneo la barabara ambapo kuna gari ndogo na pia kubwa. Gari ndogo ambalo ni aina ya matatu ni ya rangi ya samawati na pia mbele kabisa kunaonekana basi mrefu ambayo ueda masafara marefu. Pia kuna barabara ya juu na kuna miti iliyopandwa kando ya barabara.

Mtu amesimama kwenye eneo la barabara akiwa ameshika bango kubwa la matangazo labda likionyesha nauli au likionyesha mahali basi zinaenda. Basi la kijani linaonekana nyuma na hii ni taswira ya kawaida ya usafiri wa umma kwenye kituo.

Hii ni maeneo kwenye maegesho ya magari labda jijini. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kando ya hiyo gari ambayo inaonekana ikiwa na mwonekano mzuri na imerebeshwa Sana. Wengine wanapanda gari wengine pia wakisaidia kuonyesha watu gari mahali inaenda.

Hili ni barabara au mji wenye shughuli nyingi, na mazingira inaonekana ikiwa na msongamano wa magari na watu. Kuna mabasi kadhaa mekundu yaliyosimama, au yakitembea polepole yakionyesha usafiri wa umma. Pia kuna magari mengine na watu wakivuka barabara na wakitembea kando ya barabara. Pia kuna majengo marefu inayoonyesha ni mji.

Barabara Iko na shughuli nyingi ambapo magari na watu wanatembea. Kuna afisa wa trafiki au mlinzi amesimama akiongoza magari au kuweka utaratibu kwa barabara. Amevalia koti la rangi ya njano au kijani kinachong'aa likionyesha anaendesha shughuli muhimu barabarani.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi za usafiri ikiwa na magari mengi hasa magari ya abiria au mabasi. Magari ni meupe na mabasi ya abiria yamesimama au yakitembea polepole kwenye foleni yakionyesha msongamano wa magari katika mazingira. Pia kuna maduka au majengo yanayoonekana upande wa kushoto au kulia wa barabara.

Hii ni treni ya umeme inayosimama kwenye kituo ambapo abiria wanashuka au kupanda. Treni hii ni sehemu ya usafiri wa umma na inaonekana kuwa na mfumo wa kisasa wa usafiri. Hii inaonyesha maendeleo ya usafiri wa reli katika jiji ambapo watu hutumia treni kama njia ya usafiri haraka ni yenye ufanisi.

Hili ni eneo lenye shughuli nyingi za usafiri wa umma, likiwa na mabasi mawili yaliyosimama. Basi la mbili linaonekana likipakia au likishusha abiria, na watu kadhaa wanaonekana wakitembea karibu. Nyuma Kuna majengo ya ghorofa ikionyesha mazingira ya mjini. Hii ni kwa Kisi shughuli za Kila siku za usafiri wa umma katika jiji la watu wengi.

Hii ni mifereji kadhaa wa kadhaa ambayo inaonekana ikiwa imeekwa ardhini imepangwa kwa utaratibu labda kwa kutumika badaye kusafirisha maji kutoka eneo mmoja la jiji hadi jingine kwa mbali pia kunaonekana mimmea ambayo ni ya kijani kibichi na ina mwonekano mzuri.

Hiki ni kituo cha kununua maji safi. Kinaonekana kimepambwa vizuri kwa rangi ya samawati na pia kuna chuma ambazo zimewekwa. Mbele kabisa kunaonekana maji mengi ambayo imewekwa kungojea wanunuzi waje wanunue ya kutumia. Hii ni maji safi ya kukunywa.

Hii ni nchi angavu ambayo iko na nyasi imekauka kwa mbali na pia kuna. udongo. Kuna mfereji ambao umechimbwa alafu ukapita chini yake labda kupitisha maji kwenye eneo moja hadi lingine, pia kunaonekana ni kama kulikuwa kunalimwa na toroli

Hapa ni ardhi inayooneka imechimbuliwa na pia kuna mabomba ya maji ambayo imetengenezwa labda inaonyesha mifereji inayopitisha maji kutoka mahali pamoja hadi pengine, pia kunaonekana maji yaliyomwagika pengine mabomba yameharibika ilikuwa inatengenezwa.